Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani yake ipo dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi kuwaondoa wadudu wa kwenye ngozi wanaoitwa kupe ambao hunyonya damu yao na kuwaacha wakiwa wamedhoofika.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa inayotibu minyoo kwa wanyama mbalimbali hasa wanaofugwa nyumbani kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ili kuwasaidia kuwa na afya bora na kuwasaidia kuzaliana kwa wingi.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani. Zimekwa kwenye vifungashio tofautitofauti ambavyo vina maandishi yanayomuelekeza mtumiaji namna bora ili aweze kupata matokea sahihi na siku ambayo zinaisha matumizi yake.

Ndani ya duka kubwa ambako zinapatikana pembejeo mbalimbali za kilimo, wameketi watu watatu wakiendelea kuelimishana namna bora ya kuwahudumia wateja, ili kuhakikisha wanakuja kwa wingi na kurudi tena mara nyingine.

Wafanya kazi wakiendelea na kazi kwenye moja ya a shamba linalouza mbolea ya samadi, inayoshauriwa kutumika hasa kukuzia mboga za majani isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote.

Mfuko ambao una ukubwa wa kilo hamsini, ndani yake imehifadhiwa mbolea ambayo wakulima huitumia kustawishia mazao yao na hatimaye kujipatia faida maradufu, wakati wa mavuno.

Ndani ya ghala ambako zilipohifadhiwa mbolea zinazotumika kustawishia mazao hasa ya biashara, ambazo wakulima wote wanatoka vijijini na kuzifuata mjini.

Vijana wachapakazi wenye nguvu za kutosha wakipokea bidhaa ambayo inauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo aina ya mbolea, ili kuziingiza ndani kwa ajili ya wateja wote haswa wa mashamba makubwa ya biashara.

Kifungashio ambacho ndani yake imewekwa dawa maalumu kwa ajili ya mbuzi na kondoo. Inayowasaidia kuwa na afya bora na kuzaliana zaidi na kumpatia mfugaji faida kubwa kutokana na kazi kubwa anayoifanya.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa malighafi ya plastiki ndani yake ipo dawa kwa ajili ya wanyama kama vile: mbwa na paka inayowasaidia kuondoa minyoo mingi tumboni na kuwaacha wakiwa na afya bora.

Vifungashio viwili ambavyo ndani yake imewekwa dawa kwa ajili ya kuku wanaofugwa nyumbani, inayowawezesha kukua na kupata uzito wakutosha unaohitajika sokoni mara kwa mara.

Mifuko mingi ambayo ndani yake imehifadhiwa mbolea ya kustawisha mazao, imefungwa vizuri ili kuhakikisha hakuna hewa yoyote inayopenya na kuingia kuharibu kabla ya mda wake wa matumizi kuisha.

Wakulima ambao ni familia moja wanaendelea kuzichuma kahawa ambazo ni zao moja kubwa la biashara mbalo baadae gari kubwa. Hupitia na kuchukua na baadae kuzileka kiwandani ili kupata bidhaa itakayo uzwa mbaka kwenye masoko ya kimataifa.

Chupa iliyotengenezwa kwa malighafi ya plastiki, ndani yake ipo dawa inayoponya wanyama wanaofugwa majumbani Kama vile: ngo'mbe, mbuzi, kondoona na wote inawapatia afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo dawa na vitamini zinazowasaidia kuku wa kisasa kuweza kukua kwa haraka na kupata uzito na muonekano mkubwa unaohitajika sokoni.

Nje ya duka la pembejeo mbalimbali za kilimo watu wengi wanaingia na kutoka ili kujipatia bidhaa wanazozihitaji, ikiwa ni mwanzoni mwa msimu wa kupanda ili kujihakikishia mavuno mengi.

Chupa ambayo ndani yake ipo dawa ya mifugo nyumbani kama vile mbwa na paka inayotuliza na kuponya kabisa homa kali ambayo huwa inatokana na msimu wa baridi ambayo inawapata kwa nyakati za usiku.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi yanayomuelekeza mkulima namna bora ya kuvitumia mpaka siku ambayo zinaisha muda wa matumizi.

Chupa ambayo ndani yake ina dawa inayotumika kwa mifugo mbalimbali ya nyumbani kama vile ng'ombe, ili kuwaondolea wadudu wa kwenye ngozi wanaonyonya damu na kuwaacha wakiwa wamedhoofika na wasio na afya.

Kifungashio ambacho ndani yake inatunzwa dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng’ombe na mbuzi, ambayo ni suluhisho la magonjwa ambayo yanawafanya kudhohofika na kutokutoa maziwa mengi na kuzaliana kwa wingi.

Mfanyakazi wa duka la pembejeo za kilimo, akionesha mmoja ya mfuko uliowekewa mbolea inayostawisha mazao, ukiwa umefungwa vizuri na kuwekewa maandishi yanayomuelekeza namna bora ya kutumia, na kupata matokeo mazuri kwa wakulima.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa dukani zinauzwa zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na maandishi yanayomuelekeza mkulima namna bora ya kutumia mpaka siku ambayo zinisha matumizi yake.

Vifungashio mbalimbali vimewekwa dukani, ndani yake zipo dawa za ufugaji kwa ajili ya kuku wa kisasa na wakienyeji zinazo wasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yale yanayo ambukiza na kuwadhoofisha kwa mara moja.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake ipo dawa ya kutibu ng'ombe, mbuzi na kondoo na kuwafanya kuwa na afya bora na kuzaaliana kwa wingi.

Bidhaa nyingi za kilimo zinauzwa dukani, zimepangiliwa katika mistari iliyonyooka ili ziweze kufikiwa kwa urahisi, zikiwa na maandishi yanayomwelekeza mtumiaji namna bora ya matumizi, na hatimaye awapate matokeo yaliyo sahihi.

Kwenye kiwanda ambacho kinatumika kuchakata bidhaa mbalimbali zinazotumika kwenye kilimo, tayari mbolea imewekwa kwenye mifuko wafanyakazi wanaendelea kuzifunga vizuri, ili kuhakikisha haziingizi hewa na kuharibika kabla ya wakati wake.

Wakulima wakiwa shambani wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya karoti, ili baadae kuweza kuanza safari ya kuweza kuzipeleka kwenye masoko ya mijini, ambapo zinauzwa kwa bei kubwa na wenye mashamba kujipatia faida kubwa mara dufu.

Moja ya gari kubwa ambazo zinatumika kwenye usafirishaji wa mazao toka mashambani taayri imefika na kuegeshwa pembeni, wakati wakulima wanaendelea kupakia mahindi mengi kwenye mifuko, na baadae safari ianze kuelekea kiwandani.

Shamba kubwa ambalo limejaa utajiri wa rutuba ya kutosha kwenye udongo tayari vinavunwa viazi mviringo likiwa ni moja ya zao la biashara, ili baada ya kupelekwa sokoni na kuuziwa wateja wa rejareja hasa wanao kwenda kupika chipsi mitaani.

Mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi akiwa amesimama kwenye mahindi yake yaliotiwa matulubai nyuma yake. Kuna shamba lililo kusha kuvunwa ambalo lina mabua ya mahindi yalio kwisha kukauka

Kijana mwanamke ambaye anafanya kazi kwa kujituma kwa bidii, anayavuna mahindi aliyolima kwenye shamba kubwa yakiwa mabichi. Ili aweze kwenda kuwauzia wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wanaokwenda kuyachemsha, na kutembeza mtaani.

Kwenye shamba kubwa ambapo zimepandwa nanasi ambayo ni moja zao la biashara, yanaendelea kuchumwa huku maboksi mengi yamewekwa pembeni ili kuhakikisha yote yanajazwa na kuanza safari ya kuelekea sokoni, wakati ambao mwenye mashine ya kulimia aina ya trekta imeegeshwa pembeni ili kuanza kazi.

Mwanamume ambaye ni mkulima ametoka kuyamenya mahindi toka kwenye maganda yake na kuyajaza kwenye mifuko tayari kuanza safari ya kuelekea sokoni ambapo uyauza kwa bei ya jumla kwa wateja ambao wanapeleka kiwandani kuyachakata na hatimaye unga unauzwa mitaani.

Wakulima na wafanya biashara wapo kwenye shamba ambalo wametoka kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo. Wakivichambua na kuweza kupatana bei ya kuuzia kabla ya kuanza kuvisafrisha na kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiwa zimestawi kwa wingi katika msimu ambao zinachanua maua na kutoa matunda, mkulima naye anajiandaa kuzifunga kwenye miti yake ili zisiharibike chini kwa udongo.

Mkulima ambaye ana maarifa mengi ya kilimo cha kisasa, baada ya kwenda kwenye semina mbalimbali ambako amefundishwa na kuja nakiwa na utajiri wa mengi ya kuhusiana na kilimo cha kutumia majani na maji yaliyo na virutubisho mbalimbali, na sasa amefunika mizizi ili isipate jua na kuungua.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimekusanywa eneo moja baada ya kuvunwa shambani, akisubiriwa mteja anayevinunua kwa jumla afike, ili kuweza kuanza safari ya kuzipeleka kwenye masoko makubwa ya mjini.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zimevunwa kwa wingi shambani zimewekwa kwenye vikapu, ili wateja wanaokuja kununua kwa jumla wazikute zimepimwa tayari kuzipakia na kuanza safari ya kuelekea kiwandani.

Mwanaume ambeye ni mkulima anazifanya shughuli zake pembeni wa mji na amepanda zao la biashara aina ya Kahawa na sasa zimeiva, anaendelea kuzivuna na baadae aweze kuuzia wateja wa jumla ambao huzipeleka kiwandani.

Wanaume wakiendelea kuvuna mahindi kwenye shamba kubwa baad aya kuyamenya na kuyakusanya sehemu moja, ili kuyabeba kwenda kuyaanika na baadae yakikauka kuingizwa mashine kusagwa na unga wake kuuzwa kwenye maduka ya mtaani.

Wanajamii ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa la zao la kahawa ambalo ni la biashara, wanaendelea kuzichuma na kuzibeba kuzikusanya eneo moja, ili baadae safari ya kuzipeleka kiwandani ianze na kwenda kuzichakata, kuzisindika; bidhaa mbalimbali zipatikane na kuzipeleka masoko ya kimataifa.

Mwanamke ambaye ni mchapa kazi na anayejituma, tayari amechoma baadhi ya matunda ya kahawa ambayo ametangulia kuiva na anakwenda kuchakata kwa ajili yake na familia, wakati akisubiria zote ziweze kukomaa vizuri kuzichuma na kupeleka sokoni.

Mkulima wa biashara aina ya ndizi tayari amezifikisha sokoni kwa ajiri ya wateja ambao wanatumia kwa ajiri ya chakula cha familia, Na wale wa kwenye migawaha

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vinavunwa kwa wingi shambani kisha kupelekwa sokoni. Ambapo wengi wanavitumia kwenye migahawa midogomidogo kwa ajili ya chai ya asubuhi, kuvichemsha huku wakiwa wanachanganya na kitoweo kama vile: samaki au nyama ya ng'ombe au ya kuku.

Wanawake wawili wachapakazi wapo katikati ya shamba kubwa walikopanda miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa, wanaendelea kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva kwenda kuzichakata na hatimaye kuiuza bidhaa hii kwa majirani waliowazunguka.

Moja ya zao la biashara aina ya ndizi, migomba yake imefungwa nailoni ili kuzuia miale mikali ya jua kuichoma na baadae kushindwa kutoa mazao ambayo mkulima atayatumia kwa chakula cha nyumbani, familia yake na majirani waliomzunguka.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa kwa wingi shambani, baada ya muda mrefu wa uwekezaji wa nguvu na fedha na sasa majira yamewadia ili mkulima ajipatie kipato maradufu.

Mfanyabiashara anayeuza mazao mbalimbali ya biashara, ameweka nanasi chini na kuzipanga vizuri, huku akisubiria wateja. Wakati ambao yamevunwa kwa wingi shambani, ili kujipatia kipato cha kujikimu yeye na familia.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani na tayari matunda yameanza kuiva, ili baadaye yaweze kuwa tayari yote kwa pamoja kuchumwa na kupelekwa kiwandani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimevunwa kwa wingi na tayari vimewekwa kwenye mifuko na kushonewa. mkulima amepata mengi kutokana na vile ambavyo amewekeza nguvu kazi na fedha na hatimaye anafurahia msimu huu wa mavuno.

Mmoja wa mti wa kahawa ambao imepandwa kwenye shamba kubwa la kilimo cha biashara, tayari matunda yake yameiva na baadhi bado yana rangi ya kijani na mkulima anayasubiria yote yawe tayari aweze kuvuna.

Mbegu fupi ya mapapai imepandwa kwenye shamba kubwa la mistari na kuzaliana kwa wingi na sasa yakisubiriwa yaweze kuiva, ili kuchumwa kupelekwa kiwandani kuchakatwa na hatimaye ipatikane juisi itakayouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mtaalamu wa kilimo kutoka katika wizara ya serikalini, amemtembelea mwanaume mkulima ili kumwelekeza zaidi na hatimaye aweze kujifaidisha kwenye kilimo chake cha biashara.

Viazi mviringo ambalo ni moja la zao la biashara, vinavyunwa kwa wingi shambani na kukusanywa sehemu moja, kabla ya kuwekwa kwenye mifuko, kushonwa na kuanza safari ya kupelekwa sokoni, ambapo wanauzia wateja wa rejareja hasa wanaopenda kupika chakula aina ya chipsi mtaani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa baada ya kuzichuma wamezileta kwenye soko la mtaani, huku wakiendelea kuzipima kwa kutumia chombo cha asili aina ya sado kwa wateja wanaonunua jumla na baadae kusafirisha kupeleka kiwandani.

Mwanaume mchapakazi ambaye amejikita kwenye sekta ya kilimo anayefurahia majira ya mavuno baada ya kutumia nguvu kubwa na uwekezaji wa fedha na sasa matikiti maji yameweza kuwa mengi na anatarajia kupata faida kubwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kabichi wakiendelea kuzipalilia kwa kung'oa majani na magugu yote ili kuziacha zikiwa na nafasi ya kutosha zikomae na kutanuka, zipate ukubwa ambao utakuwa na ushindani kwenye soko la kimataifa.

Mti wa kahawa ukiwa umechanua maua mengi mazuri yenye rangi nyeupe, ambayo nyuki wengi huja na kutuama kufyonza majimaji yote na baadaye kwenda kwenye mizinga, ili kutengeneza asali ambayo baadaye hutumika kuponya magonjwa mbalimbali.

Mkulima amepanda zao la biashara aina ya nyanya kwa kutumia viriba vidogovidogo hatimaye zimezaa matunda ambayo sio makubwa, ambayo imetokana na vile ambavyo hakutumia mbolea sahihi inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Katika bustani ndogo ya nyumbani, mkulima amepanda mimea tofauti tofauti kama vile: mboga za majani, maua ya kondeni na majani ambayo hutumika kutengeneza dawa ya asili yakiwa yamechanganywa na mizizi mingine ya miti.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimekua na kukauka vikiwa bado havijakomaa, kutokana na miale mikali ya jua linaloendelea kuwaka, huku dalili za mvua zikiwa bado hazijaonekana.

Pembezoni mwa shamba kubwa ambako zimevunwa nyanya wanaendelea kuzichambua kwa umakini na kuziweka kwenye maboksi ili zile ambazo ni bora zaidi ziweze kusafirishwa kupelekwa kiwandani na kuchakatwa, kusindikwa na badae bidhaa zipatikane za kuuzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Ndani ya ghala kubwa ambapo zimehifadhiwa kahawa ikiwa ni moja ya zao kubwa la biashara, mwanamama ambaye ni mchapakazi anaendelea kuhakikisha anazisambaza, ili zisikae sehemu moja na hatimae kuoza kabla ya kupelekwa kiwandani.

Mkulima wa bustani ndogondogo amepanda migomba michache na tayari ndizi zimetoka akizisubiria zikomae ili aweze kuzichuma kwa matumizi yake na familia pamoja na majirani waliyomzunguka.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, baada ya kuzaa kwa wingi, amezifunika kwa mifuko ili kuhakikisha hazipati jua na kuweza kuungua kabla ya kukomaa na kupelekwa sokoni.

Mwanaume ambaye amejikita kwenye kilimo cha kisasa cha biashara, anaonyesha mananasi mawili makubwa ambayo ameyapata kutokana na vile amabvyo ameweka nguvu kubwa na uwekezaji wa fedha kwenye shamba kubwa na sasa anayafurahia mavuno.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda migomba ambayo tayari inakaribia kufikia wakati wa kuchanua maua na baadae kutoa ndizi atakazozitumia yeye na familia.

Familia moja ambayo inajishughulisha na kilimo cha zao la biashara aina ya mahindi, wanayavuna kwa kuyamenya toka kwenye maganda yake ili kuyahamishia nyumbani yaweze kukauka vizuri, kabla ya kupelekwa kiwandani.

Kijana ambaye amejikita kwenye sekta ya kilimo akipita kwenye shamba kubwa ambalo amepanda kabichi, akizikagua kwa umakini ili aweze kujua nini chanzo kilichotokana na kusababisha zikauke wakati ambao bado hazijakomaa.

Wakulima wakiendelea kuvuna zao la biashara aina ya karoti nakuzipanga kwenye magunia makubwa, ambapo mnunuzi wa jumla aliyetoka mjini amefika na kuegesha gari yake kando ili kusimamia kazi hii ifanyike kwa ufanisi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wamevuna kwa wingi na kuvijaza kwenye mifuko na baadaye kuendelea kuishona. Ili kuhakikisha inakuwa ipo vizuri kwa safari yote ya kuelekea kwenye soko lililoko nje ya nchi, na kujipatia faida maradufu.

Zao la biashara, aina ya nyanya zimevunwa kwa wingi na tayari mteja wa jumla amezinunua na kuzipanga kwenye vyombo ili kuwauzia wale warejareja wanaopenda kuziweka kwenye magenge mitaani na kuziuza.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zimevunwa kwa wingi shambani na zimejazwa kwenye vikapu ambazo zinauzwa kwa wateja wa rejareja wanaozifuata shambani na kwenda kuziweka kwenye magenge yao mitaani.

Wanawake wachapakazi na wanaojituma wameinama kwenye shamba kubwa la zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakendelea kuvichimba toka kwenye ardhi ili baadaye vipakiwe na kuenda sokoni. Wengine wamefungia watoto mgongoni huku baadhi ya wanaume wamesimama wakisimuliana mambo mbalimbali yanayotokea kwenye jamii yao.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, ameving'oa vichache na kuvitazama ili kuona vile ambavyo vimekuwa vikubwa kutokana na uwekezaji aliouweka wa fedha, na nguvu na mali zake.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi. Akiendelea kuzivuna na kuzikusanya sehemu moja, ili baadae gari itakapowadia aweze kuzipakia na kuelekea sokoni kuziuza na kupata kipato cha kujikimu na maisha.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti baada ya kuzichimba kwenye udongo na kuzisafisha vizuri, ili kuweza sasa kuziweka kwenye mifuko na kuishona na safari ya kuelekea sokoni ianze.

Kijana mwenye nguvu mchapakazi na anaejituma kwa bidii, akiendelea kuyaleta mahindi ambayo ameyavuna shambani na kuyamwaga, ili yaendelee kupata jua na kukauka na hatimaye aweze kwenda kuyauza viwandani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vinaendelea kuvunwa shambani, ambavyo kawaida hutumika kama kiungo kikuu kwenye chakula za mboga, mchuzi wa nyama au samaki na kufanya kuwa na ladha nzuri inayomvutia kila mlaji.

Kutokana na udongo wenye utajiri mkubwa wa rutuba, zao la biashara aina ya nyanya zimestawi kwa wingi na kuzaliana. Zikisubiriwa kukomaa na baadae ziweze kuiva, kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya papai, ameyachuma mawili ambayo yamekomaa nakuanza kuiva ili kwenda kuyatumia kwa ajili yake na familia. Huku akisubilia yote yawe tayari kuchuma na kupeleka kuuza kiwandani.

Wananchi wengi wameajiriwa kwenye shamba kubwa ambapo limelimwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvichimba na kuvikusanya sehemu moja, ili tajiri yao aweze kuvipakia na kuanza safari ya kuelekea kwenye soko kubwa lililopo mjini.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani, amelima mboga za majani tofautitofauti ambazo huwauzia majirani wakivuka na kujipatia kipato cha kukidhi mahitaji yake na familia.

Mkulima mbobezi wa bustani ndogo ndogo Katia jamii yake, amepanda mimea ya aina tofautitofauti na imestawi vizuri. Huku pembeni kukiwa na miti ya matunda vyote vikiwa na rangi ya kijani kibichi, vikiyafanya mazingira yavutie zaidi.

Wakulima wawili ambao wamepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji wakipita katikati ya matuta ili kuvikagua, na kuona kama wapo wadudu wowote wanaovishambulia kabla ya kukomaa.

Mwanamume mfanyabiashara wa ndizi mbivu tayari amezinunua zikiwa mbichi anazipanga kwenye maboksi madogo ya plastiki, ili kwenda kuziifisha kwa kutumia nishati ya umeme ambayo hutumia siku chache mpaka kuwa tayari.

Mwanamke ambaye anapita kwenye miti ya kahawa aliyoipanda shambani, ili kuzichuma zile chache ambazo zimetangulia kuiva na kuziweka kwenye beseni alilolishika lenye rangi ya kijani, ana kwenda kuzichakata kwa ajili ya matumizi yake na familia.

Katika shamba kubwa ambalo limepandwa migomba, tayari mmoja umetoa ndizi kubwa inayostawi vizuri na mkulima ameishika ili kuonyesha vile ambavyo amepambana na kuweka mbolea ya kutosha, na hatimaye anaisubiria ikomae na kupeleka sokoni.

Mkulima ambaye anauelewa mpana wa kilimo cha kisasa ametumia maarifa hayo kupanda mapapai mengi na mavuno yametoka kwa wingi anasubiria yaweze kuiva, kukomaa na kuyapeleka sokoni.

Wakulima ambao walivuna zao la biashara aina ya mahindi, yakiwa bado mabichi na kuyaweka galani mpaka yamekauka, sasa wanayamenya ili baadaye kuyaingiza kwenye mashine ya kusaga na unga wake kuuzwa mtaani.

Wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa ambalo wamepanda zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakiendelea kuvuna kwa kuving’oa na kuchimba toka kwenye ardhi, kuvipakia kwenye ndoo na baadaye kuweza kuweka ndani ya mifuko na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimezaliana kwa wingi na matunda yake ni makubwa kutokana na vile ambavyo mkulima amewekeza fedha nyingi, hasa kwenye kuweka mbolea ya kisasa inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Miti mingi ya papai imepandwa kwenye shamba kubwa ikiwa ni mbegu refu ambayo imezaa kwa wingi matunda mengi. Mkulima akiyasubiria yakomae, kuiva, kuyachuma na kupeleka kiwandani."

Kijana mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akipita kwenye shamba alipozipanda ili kuzichuma baadhi ambazo tayari zimekomaa na kuiva ili kuenda kuziuza kwenye soko lililopo mtaani kwake.

Kijana mchapakazi na anayejituma, amejikita kwenye sekta ya kilimo na tayari amevuna zao la biashara aina ya kabichi, akisubiria apate usafiri na kusafirisha kuelekea kwenye masoko ya nje ya mji.

Shamba kubwa ambalo mkulima alipanda zao la biashara aina ya viazi mviringo, wakati wa mavuno vimetoka vichache kutokana na upungufu mkubwa wa umwagiliaji wa maji usiokuwa wa mfumo wa kisasa.

Shamba kubwa limepandwa mimea tofauti tofauti, zikiwemo mboga za majani na mpunga vyote vimestawi vizuri kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji uliowekwa na kuleta matokeo makubwa.

Zao la biashara aina ya mihogo ambayo hutumiwa sana na waumini wa dini ya kiislamu wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa ramadhani, imefungwa vizuri na tayari kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko hasa ya mijini.

Wanawake wawili wajasiriamali wadogo wakipita kwenye matuta ambayo wamepanda mboga za majani, baada ya kuzivuna mara kadhaa, wanaendelea kupalilia, kuweka mbolea upya na kumwagilia ili waweze kuzichuma tena na kutembeza mitaani.

Migomba mingi imepandwa shambani ambayo ni mbegu refu inayotoa ndizi zenye rangi ya nyekundu, inasemekana asili yake inatokea nchini Uganda na zinaliwa sana hasa kwa wanawake ambao wametoka kujifungua.

Wakulima ambao wametengeneza vitalu, wamesia mbegu za mazao tofautitofauti na miche imeota ikiendelea kustawi vizuri ili baadae waweze kuuza kujipatia kipato cha kujikimu na maisha.

Kijana mjasiriamali wa bustani ndogo ndogo kwenye jamii yake amejipanda mboga za majani za aina tofautitofauti na baada ya kuzivuna mara kadhaa anaendelea kumwagilia mapema kwa upya ili aendelee kufurahia mavuno yake.

Wakulima wanne, wanawake wawili kwa wanaume, ambao wamejikita kwenye kilimo cha kupanda mimea na baadae kuuza miche yake, wakiendelea kukiandaa kitalu, ili baadae waweze kupata ya kutosha kwa kuwauzia wakulima wenye mashamba makubwa.

Shamba kubwa limepandwa papai, miti mingi imesimama imara na kutoa mazao mengi yaliyotokana na udongo wenye rutuba ya kutosha pamoja na matumizi ya mbolea ya kisasa inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mkulima ambaye ana maarifa ya kutosha juu ya kilimo cha kisasa amepanda zao la biashara aina ya nyanya kwa kutumia viriba vya mifuko aliyojaza udongo uliochanganywa na mbolea ya samadi, na hatimaye mazao ni mengi na yanaweza kumpatia faida kubwa.

Mkulima aliyesia mbegu za nyanya kwenye viriba alivyochanganya udongo na mbolea, zimeota na tayari miche inaendelea kustawi vizuri akisubiria iweze kufikia kiwango cha kung'oa na kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Mkulima amepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji kwenye bustani ndogo vimekomaa vizuri na kustawi, kutokana na aina ya mbolea ya samadi alioitumia inayopatikana kwa wafugaji wote wa ng'ombe, mbuzi au kondoo.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani amepanda migomba michache na tayari mmoja umetoa ndizi ndogo, anaisubiria ikomae vizuri ili aweze kuichuma kwa matumizi yake na familia.

Mkulima ambaye amelima mboga za majani juu ya matuta na imestawi kwa wingi, kutokana na dongo mzuri uliojaa utajiri wa rutuba ya kutosha na vile ambavyo anatumia mfumo wa kisasa wa kumwagilia.

Shamba kubwa ambalo lina udongo wenye rutuba ya kutosha zimepandwa mboga za majani aina ya chainizi, ambazo wataalamu wa afya wanashauri zitumike kwa wingi hasa kwa watoto wenye umri wa kuanzia miezi sita.

Wakulima wakiwa wanaendelea kuvuna moja ya zao biashara aina ya karoti na kujaza kwenye maboksi yenye mikono miwili ya kubebea, ili gari itakapofika waweze kuanza safari ya kuelekea kwenye soko kubwa lililopo mjini.

Mwanaume ambaye ni mpambanaji na amejikita kwenye sekta ya kilimo, amezivuna kabichi nyingi na ameziweka kando ya barabara wakati akisubiria mteja ambaye anazinunua kwa jumla na kupeleka kiwandani.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba inayozaa ndizi ambazo ni adimu kwenye soko ndani la ya nchi, kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini yanayopatikana, ambazo huuzwa kwenye maduka makubwa kwa ajili hasa ya mama wanaotoka kujifungua.

Wakulima wamepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimestawi vizuri wakisubiria viweze kukomaa, kuving'oa, kuvisafisha na kuanza safari ya kuvipeleka kiwandani.

Katika shamba kubwa ambalo limejaa utajiri wa rotuba ya kutosha. Tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa na kando yamewekwa mabomba maalumu ili kuweza kuzimwagilia na hatimaye zipatikane mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa kilimo kutoka wizarani, ametembelea mkulima wa muda mrefu katika shamba lake. Ili kuweza kufafanua na kumpa maelekezo ya kina na hatimae aweze kufaidika kwenye shughuli zake za kila siku.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo kwenye mtaa anaoishi, amepanda na kusia mbegu kwenye viriba ambavyo amejaza udongo mwingi unaokaribia kujaa, na sasa zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kukomaa.

Shamba kubwa ambalo limepigwa matuta na kupandwa moja ya zao la biashara aina ya mpunga, ambao kiasili unahitaj maji mengi. Hivyo mabomba ya umwagiliaji kwa mfumo wa kisasa yamewekwa ili kuhakikisha unazaliana kwa wingi.

Mashine za kisasa zilzotengenezwa ili kumpumzisha mkulima na kukimbizana na maswala ya umwagiliaji, tayari mboga za majani zimepandwa zimestawi kwa wingi, kwa ajili ya matumizi ya familia na jamii iliyomzunguka aliyezipanda.

Moja ya mashine ya kisasa kwa ajili ya kilimo yenye rangi yake nzuri ya nyekundu na nyeusi, ikiendelea kusawazisha mashimo ambayo yameachwa shambani ili kuandaa kitalu cha kusia mbegu, kwa ajili ya kuzihamishia kwenye mashamba makubwa.

Katikakati ya shamba kubwa ambalo linatumika kupanda mazao mengi ya biashara, limejaa majani, na moja ya mashine za kisasa tayari imefika ili kuweza kuyakata, baadaye kuchomwa na mkulima kuendelea na shughuli zake za kusea mbegu.

Mwanaume mkulima ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisasa anaitumia mashine ili kuchimba na kutengeneza kitalu ambapo atazisia mbegu zake kuzisubiri ziote na hatimaye miche yake ataiamishia kwenye shamba ambalo analima mazao ya biashara.

Mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa tayari mboga za majani zimepandwa zimestawi kwa wingi zikisubiria kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani ili kuweza kuchakatwa.

Mkulima ambaye amepata maarifa ya kilimo cha kisasa, yuko shambani na moja ya mashine ambazo zinatumika kumrahisishia kazi kubwa ya kufyeka majani kwa mkono. Ili baadaye aweze kuyachoma na kupata nafasi ya kusia mbegu na kuweza kuvuna mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa hasa wakati ambapo trekta imelima na kuyaacha baadhi ya maeneo ambayo hayafikiki inapita na kuhakikisha inalima na kuyaacha tayari kwa wakulima kusia mbegu.

Mkulima ambaye anajishughulisha hasa na kilimo cha kusia vitalu vya mimea tofauti tofauti, ameweza kufanikiwa kwa kutumia kilimo cha kisasa cha maji peke yake bila udongo. Huku akisubiri miche iweze kukomaa na kuuza.

Mkulima ambaye anatumia mashine ya kisasa kuchimba matuta katikati ya mimea, ili kuwezesha maji kuingia na kustawisha mazao yote ambayo ameyapanda na kujipatia faida.

Mashine ya kilimo cha kisasa aina ya trekta, ikiwa kwenye shamba kubwa ambalo hupandwa mazao mengi ya biashara, ikiendelea kulima na kuliandaa na baadaye kuwapatia fursa wakulima kuendelea kuzisia mbegu.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo hasa mashamba makubwa ya mazao ya biashara, ikiendelea kukata nyasi na baadaye wakulima kuweza kuzichoma na kupata fursa ya kuzisia mbegu.

Mimea mingi imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho kinategemea maji pekeake bila udongo, imestawi kwa wingi na mkulima anafurahia wakati wa mavuno ambao unakaribia kufika.

Mashine ya kilimo cha kisasa aina ya trekta yenye rangi ya nyekundu, ya bluu pamoja na nyeusi, imefika kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara ili kuanza kulima na baadae kumkabidhi mkulima.

Mboga za majani aina ya chainizi zinazosifika kwa utajiri mkubwa wa vitamini na madini mbalimbali. Zimelimwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayotumia maji peke yake bila kutegemea udongo.

Mashine za kisasa ambazo zimesanifiwa na kujengwa vizuri nje ya nchi na sasa zimeingizwa ndani ili kuweza kuwasaidia wakulima kutatua changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwenye kilimo na kupata faida kwa haraka.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta tayari imefika kwenye shamba kubwa linalolimwa mazao ya biashara ili kuhakikisha inatifuatifua udongo vya kutosha na mbegu ziweze kusiwa.

Mashine za kisasa ambazo zimetengenezwa na kusanifiwa ili kuwapa wakulima pumziko, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa.

Mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa katikati ya mimea ambayo imestawi vizuri ilikuchimba tuta litakalo wekwa mabomba ya umwagiliaji kuhakikisha ya kwamba miche yote inapata unyevunyevu na kuzaa kwa wingi.

Katikati ya shamba kubwa ambalo liko kando ya msitu, mashine inayotumika kukatia nyasi inaendelea kufanya kazi ili baadaye kuwapa fursa wakulima kulima shamba, na kusia mbegu na hatimaye kupata mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Samaki wengi wakufugwa wamezaliana kwa wingi, na wapo tayari ili kuweza kuvuliwa na kupelekwa sokoni, na baadae kutumika kwa ajili ya chakula cha familia, na hata kwenye migahawa.

Samaki wenye rangi tofauti tofauti kama vile ya pinki, nyeusi, nyeupe, wakiendelea kuogelea ndani ya chombo wanachofugiwa, ambako wamewekewa virutubisho mbalimbali vinavyowakinga na magonjwa.

Bwawa kubwa ambalo limechimbwa na baadae kujazwa maji mengi, na sasa wamewekwa samaki wa aina tofauti tofauti wa kufungwa, ili waweze kuendelea kuogelea kula vyakula na virutubisho vilivyowekwa, na kufikia hatua wamekomaa vizuri na kutumika kama chakula cha familia.

Samaki ambaye ni pambo la nyumbani anafugwa kwenye chombo maalumu ambacho kimejazwa maji, ana rangi nzuri ya kuvutia ya nyekundu na ni mkubwa ambaye kila mtalii anayefika kwenye nyumba humtazama na kutamani kumnunua.

Bwawa dogo lililochimbwa na kando na nyumba ya makazi ya watu wanafugwa samaki wa aina tofautitofauti, ndani yake na limefunuliwa ili kuweza kuwapatia chakula na virutubisho vya kuwafanya wakue kwa haraka.

Wakulima ambao wanajishughulisha na zao la biashara la mahindi, wameyavuna kwa wingi na kuyaleta kwenye mnada, ambapo wanayauza kwa wateja wa jumla, wanaoyanunua na kupeleka kuuza kwenye masoko makubwa ya nje ya mji.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu uliojaa uoto wa asili mbalimbali kama vile majani mengi yanayo tambaa na miti hivyo kuweka giza nene wakati wa usiku na kuhatarisha usalama wa wale wote wanao tembea.

Mfereji wenye maji taka yanayotiririka umepita katikati ya msitu wenye majani na miti ya kiasi, ambayo yote yanafyonza unyevunyevu na kuendelea kustawi kwa wingi, na kuweka kijani kibichi kinachoyafanya mazingira yavutie.

Mimea ya miti tofautitofauti imepandwa na kuwekwa sehemu moja, ili baadaye kuweza kuhamishwa na kupelekwa kupandwa kwenye misitu ya asili ili kuhakikisha jamii inapata hewa nzuri na iliyo safi.

Wanaume wanawake ambao wamejitolea kuhakikisha mazingira yaliyokuwa safi na yenye hali ya hewa nzuri wanaendelea kuipanda miti ya aina tofauti tofauti ili kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa.

Mwanaume ambaye amefanya kazi ya kusia vitalu kwa miaka mingi anaendelea na shughuli hii, ambayo wakati hii imempatia hasara kwa kukauka kutokana na jua kali ambalo limewaka kwa muda mrefu, pasipo kuwa na mvua.

Mwanaume mkulima ambaye anasia mbegu za miti tofauti tofauti, miche inaota na anaendelea kuimwagilia mpaka itakapofikia wakati wa kuhamishwa na kupelekwa kwenye misitu ili kupandwa.

Mfeleji wenye maji taka umepita katikati ya msitu unaoelekea bondeni, huku daraja la watembea kwa miguu likiwa nalo linavuka kuelekea ng'ambo ya pili ambapo unapatikana wakazi na wanajamii wengi.

Ni majira ya msimu wa mvua ambapo daraja linalotengenezwa kwa matawi ya miti madogomadogo limepita kando ya msitu. Huku likiwa linatereza kutokana na maji yanayoendelea kutiririka na kuwa hatari kwa wote wamaolitumia.

Eneo maalum ambalo limetengwa, ili kuweza kutumika kama kitalu cha kupanda miti mbalimbali, hasa inayokwenda na kupandwa kwenye misitu ili kuhakikisha zoezi hili linafanikiwa na kuleta tija kubwa kwenye jamii.

Njia ya watembea kwa miguu maeneo ya vijijini ambapo wengi wanaopita ni wanafunzi wa shule ya msingi, inamlima ambao inamteremko mkali ikiwa iko kando kufanya mazingira hayo kuwa ya hatari wakati wa usiku.

Wataalamu wa misitu wakiwa katikati ya shamba kubwa ambalo wanawaonyesha wanakijiji namna bora ya kupanda miti itakayowasaidia kupata hali ya hewa nzuri na kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama vile ya kifua kikuu.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu, ambayo imeweka kivuli cha kutosha kiasi kwamba mbwa amekuja na kusimama ili kujipumzisha kabla ya kuendelea na safari yake ya kuwinda.

Msitu mkubwa ambao upo kando ya njia ya watembea kwa miguu, umejaa majani mengi na miti mirefu ukiashiria giza nene wakati wa usiku, na kutokuwa salama kwa yeyote anayepita akiwa peke yake.

Mwanaume ambaye amejikita kwenye kilimo cha kuandaa vitalu tofauti tofauti vya miti na tayari miche imekuwa, akisubiria wateja waje kununua hasa wale wanaokwenda na kuipanda kwenye misitu.

Mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda mimea mbalimbali zikiwemo mboga za majani kwa kutumia kilimo cha kisasa cha mabomba ya maji yasiyotegemea udongo, na tayari zimestawi kwa wingi.

Kwa kutumia mabomba ambayo ni maalumu kwa kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, mkulima amepanda mimea ambayo imestawi kwa wingi akisubiria majani yake yakomae vizuri ili kuyachuma na kuyatengenezea dawa ya asili.

Mboga za majani aina ya Chainizi zimelimwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo ila maji pekee yake. Zimestawi huku mkulima akizisubiria zikomae, kuzichuma, na kufaidika yeye, familia, na watu waliomzunguka.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo zinasifika kwa utajiri wake mkubwa wa madini na virutubisho vingi ambavyo vinawasaidia watoto wadogo kuweza kukua kwa haraka na katika afya bora.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha biashara amepanda mboga za majani nyuma ya nyumba yake, zimestawi kwa wingi ikitumia mfumo unaotumia maji bila udongo akisubiria zikomae, kuzichuka kwa ajili ya familia.

Mboga za majani aina ya spinachi, zimepandwa kwenye mabomba yanayotumia maji peke yake bila kutegemea udongo, zimestawi zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kukomaa na kuvunwa.

Mimea ya aina tofauti tofauti imepandwa kwenye mabomba maalum ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo imestawi kwa wingi ikisubiriwa kukomaa hasa mboga za majani na kuvunwa.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogo ndogo za nyumbani amepanda mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa, zimemea na kustawi vizuri akisubiria ziweze kukumaa kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mboga za majani aina ya spinachi ambazo zinashauriwa na wataalamu wa afya kutumika mara kwa mara zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo na zinaendelea kustawi kwa wingi.

Mabomba maalumu yanayowekwa kwenye kilimo cha kisasa mimea na miti shamba imepandwa ikiendelea kukua na kustawi baadaye ilikomaa majani yake kuchumwa na kuchemshwa ikichanganywa na mizizi mingine na kupatikana dawa ya asili.

Mboga za majani aina ya chainizi zimelimwa kwa kutumia kilimo cha kisasa na tayari zimestawi vizuri, mkulima akisubiri ziweze kukomaa, kuzichuma kwa ajili ya matumizi ya familia.

Mimea ambayo kikawaida inatumika kutengenezea dawa za asili zinapoponya magonjwa mbalimbali hasa yaliyo shindikana hospitali, iamepandwa kutumia njia ya kisasa isiyo tumia udongo

Muonekano wa mizizi ya mimea ambao umepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, ila maji yaliyochanganywa na virutubisho na madini mbalimbali ukiwa umemea vizuri na kuzaa sana.

Katika eneo ambalo limetengwa maalumu kwa ajili ya upandaji wa vitalu, mwanaume amekishikilia kimoja wapo akionyesha miche yake ambayo tayari imekomaa, ili wateja waone na kuja kununua.

Katika mabomba maalumu yaliyotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa, kisichotumia udongo Bali maji pekee. Tayari mimea mbalimbali imepandwa imeota na ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo na tayari imemea na kustawi vizuri, ambayo huchumwa na kutumika kutengenwzea dawa mbalimbali ambazo ni za asili.

Mizizi mirefu ya mimea, ambayo imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji peke yake. Ikiwa imestawi kwa wingi, na hatimaye mkulima ameweza kupata mazao anayochuma na kupeleka kuuza kwenye maduka hasa ambayo yanapatikana mijini."

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, ambazo wataalamu wote wa afya wanashauri zitumike angalau kwenye kila mlo wa mchana au wa jioni kutokana na utajiri wake mkubwa wa vitamini.

Mimea imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho kinategemea maji bila udongo imemea na kustawi vizuri ikisubiriwa iweze kukomaa na badae kuchakatwa kwa kuchanganywa na mizizi na dawa ya asili kupatikana.

Ndani ya hema ambayo mkulima ameijenga, ili kukuza mimea ambayo haihitaji miale mikali ya jua, ameendelea kuwatembeza watu waliokuja kumtazama na kujifunza zaidi juu ya vitalu alivyovisia.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda mboga za majani, zimestawi kwa wingi akizisubiria sasa ziweze kukomaa, kuzichuma na kuuza kwenye soko dogo lililopo mtaani.

Mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani amepanda mboga za majani kwa kutumia mashine za kisasa zisizotumia udongo ila maji peke yake, zimestawi kwa wingi akisubiria zikomae na kuzichuma kwajili yake na majirani waliomzunguka.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mimea imepandwa ambayo inasubiriwa iweze kukomaa na baadaye kuchanganywa na majani mengine ya msituni kuchemshwa na kupatikana dawa ya asili inayotumika kuponya magonjwa yaliyosugu.

Kijana wa kiume ambaye anapenda kujishughulisha na kilimo cha mboga za majani katika bustani ndogo za nyumbani, akiendelea kuzimwagilia baada ya kuzichuma mara kadhaa ili ziweze kustawi zaidi na kuvuna tena.

Kwenye mabomba ambayo yanatumika kwa ajili yakutumika kwenye kilimo cha kisasa, zimepandwa mboga na tayari zimestawi vizuri. Mkulima akisubiria ziweze kukomaa kuzichuma na kuzitumia yeye na majirani zake.

Moja ya kiungo muhimu cha chakula kinachoitwa giligilani zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake. Zimestawi vizuri, na zinakaribia kukomaa, kuvunwa, na kupelekwa sokoni.

Mkulima anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo, amepanda mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa; unaotumia maji peke yake bila udongo na zinaendelea kustawi akisubiria mpaka zikomae na kuzichuma, kwa ajili ya familia yake na watu waliomzunguka.

Mimea tofauti tofauti imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa. Ambacho kinatumia maji peke yake yenye virutubisho, ambavyo vinasaidia kuweza kupata ustawi mzuri na hatimaye mkulima kuweza kuvuna mazao mengi hadi ya biashara.

Mboga za majani aina ya spinachi zimelimwa chini ya hema iliyofungwa pande zote ili kuhakikisha hazipati miale mikali ya jua, na kuzisababishia kukauka kabla ya kukomaa.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa zimemea na kustawi vizuri kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha, na uwagiliaji unaotumia mfumo wa kisasa wa mabomba.

Mkulima ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisa, ametengeneza mahema mazuri na kuyafunika pande zote na kuacha njia ya kuingilia. Ili kuhakikisha mimea aliyoipanda ndani haipati miale mikali ya jua na kukauka.

Ng'ombe wengi wanaofugwa wamejaa kwenye zizi lililotengenezwa kwa kutumia matawi mbalimbali ya miti, wameshiba na kunenepeana vizuri wakisubiria wakati wa jioni ufike waweze kukamuliwa maziwa na kuuzwa kwa wateja, majirani waliowazunguka.

Wanawake wawili ambao ni wafanyakazi wa kiwandani, wakiendelea kuvuna mazao ambayo tayari yamekomaa. Ili kwenda kuyatayarisha kwa kuyasafisha na yaweze kuchakatwa, kusindikwa na bidhaa nyingine zipatikane, ambazo zitauzwa kwenye masoko ya kimataifa.

Mkulima amepanda mboga nyingi za majani kwenye shamba kubwa, ambalo hulitumia kuvuna na kulima mazao mengi ya biashara zimestawi vizuri , akiendelea kuzimwagilia ili badae zikikomaa aweze kupeleka kwenye kiwanda na kuchakatwa.

Ndani ya kiwanda wamejaa wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi ya bluu na kofia kichwani, wakiendelea kuzichambua nyanya kwa umakini ili ziweze kupatikana zilizo bora zaidi, kwenda kuchakatwa, kusindikwa, na baadaye zipatikane bidhaa nyingine kama ile ya kopo.

Mahindi mengi yamepandwa kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara, yapo kwenye hatua za mwanzoni yakiendelea kuwekewa maji na mbolea, ili hatimae yatakapofika wakati wa mavuno yaweze kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kupatikana bidhaa nyingine kama vile, unga wa ugali.

Mboga za majani aina ya mchicha zimepandwa ndani ya hema, zimestawi vizuri na muonekano unaovutia kutokana na kutochomwa na jua na kuwa na rangi ya kijani kibichi.

Migomba mingi imepandwa kwenye shamba kubwa imestawi vizuri kutokana na mbolea na umwagiliaji wa kisasa, mkulima anasubiri ndizi ziweze kutoka na baadae kuvuna na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na bidhaa nyingine kupatikana.

Kijana mpambanaji aliyejikita kwenye kilimo cha biashara aina ya nyanya amezipanda kwa wingi kwenye shamba kubwa, na tayari amezifunga kwenye miti akisubiria matunda yake yaweze kukomaa, kuiva na kupeleka sokoni.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa wamejaa ndani ya banda ambapo wanaendelea kula chakula na maji yalichanganywa na vitamini ili kuhakikisha wanakua kwa haraka ili mfugaji aweze kuwaingiza sokoni na kujipatia kipato.

Wakulima wa maeneo ya vijijni baada ya kuvuna zao la biashara aina ya kahawa, wamezikusanya sehemu moja, huku wakijiandaa kuanza kuzichambua ili kuondoa makapi na zile zilizo bora kuzipeleka kuuza kiwandani.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara ambako zimestawi vizuri na zinaendelea kumwagiliwa na kuwekewa mbolea, ili zitakapo komaa ziweze kupelekwa kwenye masoko ya nje ya nchi.

Ndani ya banda kubwa ambalo wamejaa kuku wengi wa kisasa, wenye rangi moja nyeupe na midomo ya nyekundu inayovutia, wamejaa wakiendelea kula chakula na virutubisho vingi ili kuhakikisha wanaupata ukubwa unaoleta ushindani sokoni.

Shamba kubwa ambalo limepigwa matuta yaliyonyooka na kupandwa mboga za majani aina ya kabichi, zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Shamba kubwa limepandwa nyanya ambayo ni moja ya zao la biashara kwenye matuta ambayo yamepigwa kwa mstari uliyonyooka, na katikati yameingizwa maji ambayo yanafanya mizizi iweze kupata unyevunyevu wa kutosha na baadae mavuno yapatikane kwa wingi.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mkulima amepanda mashina mengi ya zao la biashara aina ya nyanya tayari amezifunga kwenye miti yake akisubiria zichanue maua na baadae kuzaa matunda, kukomaa, kuzivuna na kupeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya baada ya kuvunwa shambani na kupelekwa sokoni, sasa zimefika kiwandani ambapo wafanyakazi wanaziandaa, ili ziweze kuchakatwa na kusindikwa na baadae zipatikane bidhaa nyingine tofauti tofauti kama vile ya kopo.

Ndani ya ghala ambapo mkulima amejaza zao aina ya vitunguu maji, akiendelea kuvichimbua taratibu ili vile ambavyo ni bora zaidi awauzie wateja wa jumla wanaovipeleka katika makampuni na kuwauzia.

Zao la biashara aina ya kabichi zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa zikiwa kwenye hatua ya kati ya kuzaa, kabla ya kukua na kukomaa na baadae kuchumwa kupelekwa kuuzwa sokoni.

Mahindi mengi yamepandwa shambani ambayo kwa kawaida yakishavunwa huenda kusagwa na kupatikana unga wa ugali, mengine hukobolewa na kupikwa chakula maarufu kichaoitwa makande.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji ameviweka ndani ya ghala na kuvitenganisha vilivyo vizuri, na vile ambavyo vimepatwa madhara ya jua kali ili kuweza kuwauzia wateja tofauti ambao wanafika.

Muonekano wa vichwa vya ng'ombe ambao wamefugwa ndani ya banda lililojengwa kwa kutumia matawi makubwa ya miti, wakiwa na afya nzuri inayoashiria wanapata chanjo za mara kwa mara zinazowakinga na magonjwa.

Mwanamke jasiri , mchapa kazi na anaejituma kwa bidii, akiwa katikati ya shamba lake alilopanda zao la biashara aina ya kahawa, ili kuzichunguza kama zimeiva zote kwa pamoja na kuingia msimu wa mavuno.

Shamba kubwa lililopigwa matuta yaliyo nyooka zimepandwa kabichi ambalo ni moja ya zao la biashara, zimestawi na kunawiri vizuri zikikaribia kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kwenye kiwanda kuchakatwa.

Kuku wengi wa kienyeji wamejaa ndani ya banda wakiwa na rangi yao moja nyekundu inayovutia. Wanaendelea kula na kunywa maji yaliyochanganywa na chanjo ili kuhakikisha wanaupata uzito na ukubwa unaohitajika kwenye soko hasa la nje ya nchi.

Ndani ya kiwanda, nyanya tayari zimefika, zimechambuliwa vizuri na kusafishwa; zikisubiria kwenda kuchakatwa, kusindikwa, na baadae zipatikane bidhaa tofautitofauti, kama ile ya kopo.

Wanawake wawili shupavu na wanaojituma kwa bidii, wakiendelea kufanya kazi kwenye shamba ambalo wameajiriwa ili kuzichuma chai zote zilizokomaa na baadae kupelekwa kiwandani.

Zao la biashara aina ya uyoga limepandwa kwa wingi ndani ya chumba maalum, zikiendelea kustawi ambazo baadaye zinapelekwa sokoni na kuuzwa kwa gaharama kubwa kutokana na vile ambavyo ni adimu mtaani.

Mkulima ambaye ana maarifa ya kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, tayari amefunga bomba la kisasa akiendelea na kazi ya kumwagilia, ili hatimaye mimea aliyoipanda iweze kustawi na kuzaa mazao mengi ya biashara.

Shamba kubwa limelimwa na kupigwa matuta yaliyonyooshwa vizuri tayari mbegu za mpunga zimepandwa ambazo kwa kawaida zinahitaji maji mengi ya kutosha ndio maana mabomba yamefungwa ili kuweza kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo usiku na mchana.

Mkulima ambaye amejikita kwenye kilimo cha biashara, shamba lake kubwa amepanda mimea ya aina tofauti tofauti, na tayari upande mmoja amelima, kutanidika mabomba ya maji ili aweze kusia mbegu za aina nyingine ya mazao.

Shamba kubwa limefungwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambao unatumia mabomba yanayotandikwa chini kwenye ardhi ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na hatimaye mazao mengi yaweze kuvunwa.

Mkulima mwenye shamba kubwa amepanda mimea tofautitofauti shambani na sasa amekiweka kitalu alichokisia mbegu, tayari zimeota na miche ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa akiendelea kumwagilia maji kuzipalilia vizuri.

Mkulima ambaye anajiandaa kwa wakati wa kupanda, tayari amatengeneza kitalu atakachosia mbegu na baadae miche iweze kuota, kukomaa na kuihamishia kwenye shamba lake kubwa.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umewekwa kwenye shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta ili kuhakikisha mbegu ambazo zimesiwa zinaweza kuota, kustawi vizuri na baada ya kupatikana miche iliyo bora.

Mche wa pilipili kali umepandwa kwenye shamba ambalo udongo wake unaukame na hauna rutuba ya kutosha, hivyo kusababisha kuwa na afya duni, ambao haujastawi vizuri na itakuwa ngumu kuzaa matunda.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri na moja ya mashine ya kilimo aina trekta limepigwa matuta makubwa na mabomba ya maji yakiingiza umwagiliaji kwa mfumo wa kisasa ili kuhakikisha mbegu zilizohusiwa zinapata unyevu wa kutosha na kuota vizuri.

Zao la biashara aina ya maharage yamepandwa juu ya matuta, kwa mistari mitatu iliyonyooka. Ambapo yakivunwa huendelea kutumika na chakula aina ya wali hasa maeneo yote ya mijini.

Mwanaume ambaye anajishughulisha na kupanda miti tofautitofauti ambayo ameweka kwenye viriba vidogovidogo anaendelea kumwagilia, ili hatimaye miche iweze kukomaa na kwenda kuiweka kwenye misitu ambayo ni ya asili.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea na kuwekewa mabomba ambayo yanatumika kwenye umwagiliaji wa kisasa ili kuhakikisha unyevunyevu unakuweko wa kutosha, na hatimaye mkulima aweze kujizolea faida maradufu wakati wa mavuno.

Mwanaume mkulima wa muda mrefu anaendelea kumwagilia miche ya miti mingi kwa kutumia maji ya mkono, ambayo amepanda kando ya nyumba yake ili kuhakikisha inakua kwa ubora unaohitajika hasa kwa wale wanaonunua kwenda kupanda misituni.

Mkulima ambaye ana maarifa na uelewa mkubwa juu ya umwagiliaji wa kisasa unatumia mabomba ya kulazwa ardhini, ametumia na mimea yake imestawi na kuzaa kwa wingi akisubiria kukomaa na kuvunwa.

Mkulima ambaye ana maarifa ya kutosha kuhusiana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ameyafunga mabomba na anahakikisha mimea yote inapata unyevu wakutosha, na baadae aweze kuvuna mazao mengi ya biashara.

Mkulima ambaye ameamua kujikita kwenye kilimo cha kisasa, na maarifa mengi aliyonayo ya umwagiliaji kwa kutumia mfumo mpya anaoutumia kwa kuweka mabomba kwenye ardhi, ili kuhakikisha mimea yake inapata maji ya kutosha na kuvuna mazao mengi ya biashara.

Eneo ambalo lipo tambarare, likiwa limejaa uoto wa asili wa aina tofauti tofauti huku kwa mbele kukiwa mwanga mzuri wa jua likizama na kufanya mazingira yote kuwa na mandhari inayovutia.

Katikati ya msitu wenye majani mengi yanayotambaa maua na miti michache mifupi, lipo bwawa ambalo wanajamii wanalitumia kuzifuga samaki mbalimbali, ambazo baadaye kuzivuna na kugawana kwa upendo.

Eneo la ardhi ambayo ipo tambarare imejaa nyasi nyingi zinazokauka na zikikaribia kutoweka, miti michache imebakia kutokana na ukosefu wa mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Mfereji mpana wa maji taka yanayotiririka, umejichimba wenyewe na kupita katikati ya msitu, kutokana na mafuriko mengi yanayotoka milimani ya mvua ambazo zimenyesha kwa muda mrefu bila kukoma.

Eneo ambalo limejaa utajiri mkubwa wa uoto wa asili kama vile: majani yanayotambaa, maua ya kondeni, miti vyote vina kijani kibichi huku mazingira yakiendelea kupambwa na milima iliyosimama mbele.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya usafiri imepita katikati ya msitu wenye miti na majani machache, huku kukiwa na giza nene nyakati za usiku na kuhatarisha maisha na usalama wale wote wanaotembea.

Mfereji mpana wa maji yanayo tiririka umepita katikati ya shamba yakielekea eneo la bondeni ambapo kuna wafugaji wengi wanao yatumia kunyweshea mifugo yao.

Eneo lenye milima mifupi na kuzungukwa na ile ambayo ni mirefu. Ndani yake imejaa miti mifupi na mingine iliyojaa matawi mengi. Mazingira ni mazuri na yaliyojaa kijani kibichi na ya kumvutia kila anayetazama.

Ardhi ambayo haina milima mikubwa wala vilima vidogo ipo tambarare imejaa nyasi nyingi zilizotokana na mvua nyingi zilizonyeesha, wakati ambao wakulima wamepumzika mpaka watakaporejea tena kuzikata, kuchoma na kufanya shughuli zao za kilimo.

Eneo lililojaa majani mengi na miti michache iliyokaa mbali mbali vyote vina kijani kibichi mbele kuna mwanga mzuri unaovutia wa jua linaelekea kuzama na kuyafanya mazingira yote yapendeze sana.

Eneo la ardhi ambalo lina tambarare na mlima ulioinuka na katikati inapita njia ya watembea kwa miguu ambayo imezingirwa na majani mengi na miti mikubwa ambapo ni hatari kupita nyakati za usiku.

Eneo ambalo lipo tambarare katikati umepita mfereji mpana wa maji taka yanayotiririka yaliyotokana na mvua nyingi zilizonyesha kwa mfululizo na sasa yanaelekea eneo la bondeni.

Mfereji wenye maji taka yanayotiririka yamepita katikati ya shamba kubwa ambalo lina miti michache na majani ambayo yanapata unyevunyevu na kustawi kwa wingi, na kuleta kijani kibichi kinachofanya mazingira yavutie.

Ardhi ambayo ipo tambarare ikiwa imejaa majani mengi na miti michache, katikati umepita mfereji wenye maji taka yanayotiririka yakielekea maeneo ambayo yapo mashamba na wakulima huyatumia kwenye umwagiliaji.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare majani yake yote yamekauka na kupotea kutokana na wanyama wengi wanaopita mara kwa mara, ili kujitafutia malisho na sasa yametoweka moja kwa moja.

Sehemu ya tambarare ambayo imejaa maji ya asili ambayo yanafunikwa na mawingu mazuri yenye rangi nyeupe na bluu. Mazingira yanaonekana kuwa mazuri na kuvutia kwa kila mtalii anayepita au kuja kuangalia na kujifunza.

Njia ya watembea kwa miguu imepita kando ya milima yenye mteremko mkali, ikielekea eneo la bondeni. Hivyo ni hatari kwa yeyote anayepita hasa watoto wasiokuwa na uangalifu waweze kuanguka na kuumia.

Eneo ambalo lina vilima vidogovidogo vya mwinuko mkubwa, ukiwa umejaa na majani mengi na miti, vyote vina kijani kibichi kutokana na mvua ambazo zimenyesha mfululizo.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa majani mengi pamoja na miti michache iliyopo mbalimbali huku kijani kibichi kikiendelea kuipendezesha, kutokana na mvua ambazo zimenyesha mda sio mrefu na mazingira kuwa na mandhari inayopendeza.

Ardhi ambayo iko tabarare na mbele imesimama milima mirefu maua ya kondeni yameipamba na kufanya ivutie zaidi, huku majani machache nayo yakiwa yanaendelea kutambaa na mandhari inapendeza.

Eneo ambalo limejaa miti mingi iliyosababishwa na mvua nyingi ambazo zimetoka kunyesha, na kupata mazingira yenye kijani kibichi yanayovutia kila anayepita na kuyatazama.

Barabara ya watembea kwa miguu ya vumbi imepita kando ya mti mrefu, huku mwanga hafifu wa jua likiwa linazama unaongeza madhari na mazingira kuwa ya kuvutia.

Eneo la ardhi ambalo lina vilima vidogo vidogo, juu yake yamejaa majani mengi yanayotambaa bila kusahau maua ya kondeni, yote yana miti michache, yana kijani kibichi na kuyafanya mazingira yawe katika hali ya kuvutia.

Eneo ambalo lina milima yenye urefu wa saizi ya kati ambayo imejaa majani mengi na miti huku mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe juu yake yakichagiza mazingira kuwa mazuri na yenye kuvutia.

Barabara ya vumbi ambayo ina mteremko mdogo ikielekea maeneo ya msituni, kando imezingirwa na majani machache na miti iliyokaa mbalimbali, vyote vinakaribia kukauka kutokana na upungufu wa mvua kwa mda mrefu.

Eneo la bondeni likiwa limejaa maji mengi yaliyotuama, ambapo rangi yake nzuri ya bluu inachagizwa na mawingu mazuri yaliyotanda, ikiwa ni wakati ambao sio msimu wa mvua.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu imepita katikati ya mashamba ikielekea kwenye mto, ambao watu wanavuka na kuelekea kijiji cha jirani, ambako ndiko yanakopatikana makazi mengi ya wanajamii.

Eneo ambalo lipo tambarare na mlima mdogo katikati, limejaa majani mengi pamoja na maua ya kondeni, vyote vikiwa na kijani ambacho sio kibichi cha kutosha kutokana na upungufu wa mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Maji yametuama katika eneo la bondeni, ambako wanajamii wanatumia kufuga samaki wa aina tofautitofauti, ili kuweza kujipatia kipato cha kujikimu na maisha, pale ambapo watazivua na kuwauzia wajasiliamali wanaokuja kuzifuata.

Ardhi ambayo ipo tambarare yenye majani mengi ambayo yamekauka kutokana na wanyama wanaopita kujipatia malisho, kuyakanyaga kila wakati ambapo mvua pia hazijanyesha kwa mda mrefu.

Ardhi ambayo ina mlima katikati yake ikiwa imejaa utajiri mkubwa wa uoto wa asili ikiwa ni maua mazuri ya kundeni, majani na miti midogomidogo, kijana kibichi kilichotawala kufanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayovutia.

Mwanaume anayefanya shughuli zake za kilimo na ufugaji pembezoni mwa mji, asubuhi na mapema baaada ya kufungulia mifugo yake . Amemshika mbuzi ili kumkagua changomoto aliyonayo iliyomfanya kupiga kelele usiku kucha.

Ndani ya zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, wamewekwa mbuzi ambao ni wa maziwa wakiwa wana afya nzuri, wamekula na kushiba wakisubiria wakati wa jioni waweze kukamuliwa, na hatimaye bidhaa hii kuuzwa kwa wateja waliowazunguka.

Wanaume jasiri na shupavu wamesimama imara, wamevalia mavazi maalum pamoja na kofia zinazowasaidia kuwakinga na madhara yanayotokana na kung'atwa na nyuki wakati wanapojiandaa kwenda kurina asali.

Mbuzi wengi wanaofugwa nyumbani wamejaa ndani ya banda liliotengenezwa kwa kutumia mbao. Wakiwa na afya nzuri ambapo jioni wanakamuliwa maziwa ambayo wanauziwa wateje mbalimbali waliopo mitaani.

Mbuzi dume amesimama katikati ya uwanja, amenenepa vizuri kutokana na malisho mazuri anayoyapata, ikiwa ni pamoja na chanjo zinazomkinga na magonjwa mbalimbali rangi yake nyeupe na ya udongo, zimemfanya kupendeza sana.

Mwanaume ambaye ni mbobezi wa kazi ya kurina asali akiendelea kuifanya kazi hii ambayo wengi wanaikimbia kutokana na ugumu wake, huku amevalia mavazi maalumu na kofia vyote vinamkinga na madhara yanayotokana na kung'atwa na nyuki.

Kuku wengi wa kisasa wamewekwa ndani ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma ili kila anayepita aweze kuwaona vizuri na kuwafikia kabla ya kuwanunua na kwenda kujipatia kitoweo na familia.

Mtaalamu wa mifugo amemtembelea mfugaji wa kuku wa kienyeji ili kumsaida kuwapatia chanjo itakayowakinga na magonjwa, na baadae kutaga mayai kwa wingi na kumpatia faida ya kutosha.

Wataalamu wawili wa mifugo wametembelea banda la mfugaji wa kuku wa kienyeji, ili kuwapatia chanjo na hatimaye watage mayai kwa wingi na kutotoa vifaranga vya kutosha.

Binti ambaye ametoka kumaliza elimu ya sekondari, ameamua kujikita na ufugaji wa kuku na bata wa nyumbani. Na sasa anawafungulia akiendelea kuwapatia maji na vyakula kuhakikisha wanakuwa na afya bora pamoja na kutaga mayai mengi.

Mwanamke mfanyabiashara amemtembelea mfugaji wa kuku wa kienyeji ili aweze kujipatia baadhi atakaokwenda kuwauza sokoni hasa wakati wa majira ya sikukuu za mwisho wa mwaka.

Mwanaume ambaye amekuwa akijishughulisha na ufugaji wa kuku kwa miaka tele, anaendelea na kazi yake huku akiwa amewafungua na kuwatoa nje banda ili aweze kuwapatia chanjo inayowakinga magonjwa mbalimbali.

Wataalamu wawili wa mifugo wamemtembelea mfugaji wa kuku wa kienyeji ambao wamestawi vizuri, kutokana na vile ambavyo wanapewa chanjo za mara kwa mara zinazowafanya wasipate magonjwa.

Mfugaji ambae ana utaalamu wa kisasa ameutumia na kujipatia faida ya mayai mengi ya kuku wa kienyeji, huku akiendelea kuyakusanya ili baadae kwenda kuyauza kwa wateja mbalimbali hasa wale wanaopika chakula aina ya chips mitaani.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa huku mkulima akijitahidi kuweka mbolea, kupalilia na katimaye yafikie wakati wa kuchanua maua kutoa mazao mengi kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Nafaka mbalimbali za chakula zimewekwa kwenye mifuko tayari kwa kuuzwa hasa kwa wale wakulima wanaozinunua na kuchambua zilizobora zaidi ili kuzitumia kama mbegu za mazao ya biashara kwenye mashamba yao.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, zipo kwenye kifungashio kilichofungwa vizuri, ambazo zikikomaa huuzwa kwa wateja hasa wa rejareja ambao wanaenda kuzipika nyumbani au kwenye migahawa.

Nafaka mbalimbali ambazo kwa kawaida hutumika kama chakula, zinauzwa kwa wakulima hasa wale wa milimani ambao wanaenda kuzichambua na kupata zile zilizo bora zaidi ili kuzitumia kama mbegu za mimea na mazao ya biashara.

Mkulima ambaye amejikita kwenye kuandaa vitalu amesia mbegu kwenye viriba vidogo vidogo vilivyojaa udongo aliouchanganya na mbolea ya samadi ili kuzisaidia kuota na hatimaye kupatikana miche iliyo bora zaidi.

Shamba lenye ukubwa wa hekali kadhaa limepandwa mahindi, ambayo yapo kwenye hatua za mwanzoni kabisa kukiwa na ukame uliosababishwa na mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu hivyo ni hatari pale ambapo hayatamwagiliwa, mkulima kupata hasara.

Eneo ambalo limetengwa maalumu kwa ajili ya kusia vitalu, tayari mbegu mbalimbali zimepandwa; zikiendelea kustawi na hatimaye miche ipatikane iliyo bora zaidi; ambayo huuzwa kwa wakulima hasa wenye mashamba makubwa ya mazao ya biashara.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya mahindi, yakiwa kwenye hatua za mwanzoni na yamezingirwa na majani mengi hivyo mkulima anajiandaa kuja kupalilia, kuweka mbolea na kuendelea kumwagilia.

Mkulima amesia mbegu kwenye viriba vingi vidogo vidogo ambavyo vimejaa udongo mpaka juu uliochanganywa na mbolea, tayari miche imeota ikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kukomaa na kuhamishiwa kwenye bustani kubwa.

Makopo manne yaliyotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, tayari yamewekwa dukani na ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya mchicha tayari kwauzia wakulima hasa wale wajasiriamali wadogowadogo.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwakutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za pilipili kali ambazo zinauzwa kwa wakulima wote wa mashamba makubwa na hata bustani za nyumbani.

Ndani ya duka la pembejeo mbali mbali za kilimo vifungashio vimewekwa ambavyo ndani yake zipo mbegu za aina tofauti tofauti kama vile; nyanya, majani ya maboga, pilipili hoho kwa ajili ya wakulima wote kujipatia na kwenda kuanza shughuli za kilimo.

Maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa ambalo limepigwa matuta na kuwekwa kwenye mistari mitatu, na tayari mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kuhakikisha mwisho wa msimu, mkulima anapata mazao mengi ya kupeleka sokoni.

Vifungashio vya aina tofautitofauti na ndani yake zimewekwa mbegu za maua, zinazouzwa kwa wale wateja wote wanaopanda misituni au hata bustani ndogondogo za nyumbani ili kuyafanya mazingira kuvutia zaidi.

Shamba kubwa ambalo udongo wake umejaa utajiri wa madini na rutuba ya kutosha, zimepandwa miche za pilipili kali zimeota na kumea vizuri, huku mabomba ya maji yamewekwa, ili kuhakikisha zinaendelea kustawi.

Mbegu za mimea tofautitofauti zimekwa kwenye vyombo ambavyo vimepangwa mezani tayari kwa wakulima kuzitazama na kujichagliua zile zinazowafaa ili kwenda kuzisia na kuendelea na shughuli zao za kilimo hasa wale wanaofanya biashara.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani, kinauzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo kwa ajili ya wote ambao wanaziitaji wenye mashamba makubwa, na hata bustani ndogondogo za familia.

Makopo manne yenye kufanana yamepangwa vizuri dukani ambapo ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya mchicha ambao unapendwa sana hasa maeneo ya vijijini ikipikwa na kuchanganywa na kitoweo kama vile nyama au samaki.

Vifungashio vinne ambavyo ndani yake zipo mbegu za maua zinazotumika na wakulima mbalimbali hasa wanaotunza bustani na baadae yakishastawi vizuri kuyauza kwenye kumbi mbalimbali za sherehe.

Mimea ya pilipili kali imepandwa kwenye viriba vidogovidogo vya nyumbani na udongo uliojazwa umechanganywa na mbolea, na kufanya miche yake kuota na kustawi vizuri ili kuweza kung'olewa na kupelekwa kwenye mashamba makubwa.

Kifungashio cha plastiki ndani yake zipo mbegu za majani aina ya mchicha, ambazo hulimwa kwenye mikoa yenye baridi kali. Kutokana na vile ambavyo hustahimili ubaridi wa hali ya juu.

Watu wanne ambao ni wakulima wa eneo la vijijini wameungana kwa pamoja ili kupeana nguvu na kufanya kilimo cha biashara, na wameanza kwa kuzisia mbegu kwenye kitalu kidogo na baadaye zikishakomaa watazihamishia kwenye shamba kubwa.

Kifungashio ambacho ndani yake ziko mbegu za maboga yanayotumiwa hasa na wamama walezi wenye watoto ambao wanaanzia miezi sita ili kuweza kupata afya nzuri wanavyowapikia kwa kuyachemsha na baadaye kuwapatia na kimiminika kama vile maziwa.

Vifungashio ambavyo ndani yake zinatunzwa mbegu za mimea tofauti tofauti vyote vimefungwa vizuri kwa umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha hewa haiingi na kuziharibu kabla wakati wake wa matumizi kuisha.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zipo kwenye kifungashio tayari kwa kuuzwa kwa wateja mbalimbali, hasa wenye bustani ndogo ndogo za nyumbani ili kuweza kuzisia na baadaye kujipatia chakula cha familia.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za maharage ambayo huuzwa yakiwa mabichi, ili kuwapatia fursa watu wote wanaofanya biashara ya migahawa kupika na kupika chakula kilichobora kwa wateja wao.

Vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za bidhaa mbalimbali za chakula kama vile karoti, bamia, pilipili hoho na zote zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mbegu za zao la biashara aina ya nyanya, zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kimetengenezwa kwakutumia malighafi za plastiki, ili wakulima wote waweze kuzinunua wakati ambapo bado zimefungwa vizuri, bila kupata hewa na kuharibika.

Vifungashio tofautitofauti ambavyo ndani yake zipo mbegu ya mazao kama vile: bamia, nyanya chungu, biringanya, pilipili hoho; na vyote vinauzwa kwa ajili ya wenye mashamba makubwa na bustani ndogo za nyumbani.

Vifungashio ambavyo ndani yake zipo mbegu za aina tofautitofauti ambazo zinazo wasaidia wakulima kwenda kuzisia na hatimaye kujipatia kipato kikubwa kutokana na majira mazuri ya mavuno.

Mbegu zimepandwa kwenye shamba ambalo lina utajiri mkubwa wa rutuba ya kutosha kwenye udongo, zimestawi vizuri zikiwa kwenye hatua ya mwanzoni kabisa, kabla ya kuwa na wakati wa kuchanua maua na kuzaa matunda.

Mbegu zimepandwa ndani ya chumba ambacho kimefunikwa pande zote, ili kuhakikisha hazipati miali mikali ya jua, na kuzisababishia kukauka mapema.

Matuta yamepigwa kwenye shamba kubwa, ambalo limelimwa, na baadae kusiwa mbegu imeota, na sasa mabomba maalumu ya umwagiliaji yamewekwa, ili kuhakikisha zinapata unyevuunyevu na kustawi kwa wingi.

Mimea tofauti tofauti imepandwa kwenye shamba, ambalo limepigwa matuta na kuwekwa mistari midogo midogo kwa ajili ya watembea kwa miguu . Hasa wakati wa kuweka mbolea au kupalilia kuepuka kuzikanyaga na kusababisha hasara.

Shamba kubwa limelimwa na kupigwa matuta madogomadogo ambayo yameoteshwa mboga za majani, huku kando yamewekwa mabomba maalumu ya kumwagilia ili kuhakikisha zinapata maji ya kutosha na kuzaliana kwa wingi.

Banda linalotumika kufugia mbwa watatu limeegeshwa kando ya nyumba yenye makazi ya watu likiwa limetengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma ili kuwawezesha kukaa ndani kwa usalama bila kuvamiwa na wanyama wakali.

Banda ambalo limesanifiwa na kuchongwa kwa kutumia malighafi za mbao. Limewekewa dirisha dogo kwa juu karibia na paa, ili kumwezesha mbwa atakayefugwa ndani yake, kupata hewa ya kutosha wakati wa mapumziko yake ya mchana kabla ya kwenda kulinda usiku.

Kibanda kilichosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, kimewekwa tayari kwa ajili ya ufugaji wa mbwa huku majina yao wote wawili yakiwa yameandikwa nje ili yeyote anayepita aweze kuwafahamu.

Maboksi ambayo imetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao yanayotumika kwa ajili ya ufugaji wa mbwa au paka, yamewekwa ilikuuzwa kwa wateja wote ambapo watajichagulia analopenda lenye rangi au ambalo halijapigwa kabisa.

Vijana wawili wakiume wamesimama kwenye njia ya watembea kwa miguu, wakati walipo kutana na kusimuliana mambo mbalimbali yaliyo tokea mtaani kwao,. Huku mbwa yupo mbele akiwatazama kwa makini.

Mtaalamu wa mifugo ameletewa mbwa ambaye ni wa nyumbani, akiwa amekonda na kudhohofika ili aweze kumkagua na kugundua changamoto aliyonayo na kumpatia matibabu, ili arejee kwenye afya yake ya awali.

Daktari mtaalamu wa mifugo akimchunguza mbwa wa nyumbani kwa makini, ili kuweza kugundua kama ana tatizo lolote aweze kumfanyia vipimo na kumpatia matibabu.

Mbwa ambae amejilaza na kuachama mdomo wake kwa kutoa ulimi wake nje ameketi ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki wakati wa mchana akijiandaa kufunguliwa usiku kwenda kwenye malindo.

Mnyama pori aina ya tumbili akiwa porini anatafuta majani ili aweze kujipatia malisho na kuendelea na safari yake ya kuvuka na kuelekea ng'ambo ya pili ya mto.

Mnyama pori ambaye amesimama ndani ya hifadhi, akiwa na rangi zake na muonekano wa ajabu kwa kila mtalii anayotoka kwenye taifa lake kuja kumpiga picha na kurejea nazo.

Mwanamume mmoja ambaye ni mtunzaji wa hifadhi za wanyamapori, akiwa amevalia barakoa nyeusi, amesimama kando ya uzio wa eneo ambalo wamewekwa twiga wenye urefu na rangi nzuri zinazovutia, akiwaonyesha na kuwaelezea kwa kina watalii waliofika ili kuwatazama."

Mwanaume ambaye ni mfanyakazi wa mbuga za wanyama amesimama kando ya uzio ambao wametengenezewa twiga wasiweze kutoka na kwenda mbali, huku amekishika kichwa chake akiendelea kuwanyesha watalii na kuwafafanulia yale yote ambayo wametamani kuyafahamu.

Mnyama pori aina ya Twiga mwenye utajiri mkubwa wa urembo kutokana na urefu aliona, rangi nzuri ya mabaka mabaka. Amesimama wakati watalii kutoka mataifa mbalimbali wakimtazama na kumpiga picha.

Moja ya wanyama pori aina ya pundamilia mwenye rangi yake nzuri ya mistari ya nyeupe na nyeusi akipita katikati ya jangwa, ambalo limekuwa kame kutokana na upungufu mkubwa wa mvua.

Ndege wa porini wakiwa katikati ya majani mengi, ambayo wanakula na baadae kunywa maji yaliyotuama kando ili waweze kupata virutubisho vingi na kutaga mayai mengi yatakayowawezesha kuzaliana kwa wingi.

Wanyama pori aina ya nyumbu wakivuka mto wenye maji yenye kina kidogo ili kuelekea ng'ambo ya pili kujitafutia malisho na baadaye kuanza safari ya kurejea tena.